Hapa kuna watu kadhaa, kila mmoja akiwa amevaa barakoa, hapa kuna daktari mwenye amevaa nguo za maabara, pia ameshika sindano, pia huo mkono mwingine akiwa ameshika kotoni, huku akitaka kumdunga mama mwenye amevaa kofia pia ako na nywele already .

Watu kadhaa mojawapo akionekana kama dakatari mwenye anapeana chanjo mwenye ameshika sindano na pia amevaa barakoa na nguo za maabara. Huyu mwingine akiwa na mama anaonekana kuwa ni mama wa mtoto. Huku nyuma kukiwa na mama na mtoto mama na mtoto.

Watu watatu mmoja akiwa anaonekana kama ni mgonjwa anayeumwa na meno huku wawili wakiwa wanakaa, moja wapo akiwa ni daktari wa meno, amevaa barakoa ameweka hizi gloves za mkono, pia huku akikaa chini daktari.

Mtu mmoja anaokaa kama amevaa nguo za usalama, akiwa amevaa kutoka kichwa hadi chini pamoja huku akivaa vitu za oksijeni kwa mapua akibeba mtungi mbili ikiwa imechorwa ni hatari.

Watu wawili kila mmoja akiwa amevaa barakoa lakini kuna mmama mwenye amevaa kofia huku akimwaga sabuni kwa mkono ya mtoto. Hapo nyuma yake kuna tangi ya maji inayoonekana kama ya kunawa mkono.

Watu watatu kila mmoja akiwa naonekana amefunga nywele na neti, amevaa barakoa na pia amevaa gloves . Kuanzia juu hadi chini amevaa nguo za maabara. Wanaonekana kuwa wanafanyakazi ya upasuaji wa mwili.

Mfuriko wa maji, magari kadhaa wenye yanatembea ndani ya maji mojawapo akiwa gari kubwa la kubwa vitu kubwa kubwa, mzunguko, mti, taa likiwa limewakishwa, maghorofa.

Watu wawili mojawapo akiwa anaonekana kama daktari, huu mwingine akiwa anaonekana mgonjwa mwenye anaumwa na meno. Huyo mgonjwa akiwa amevaa kioo, huyu daktari akiwa amevaa barakoa na vitu vingine za kueka macho.

Watu watatu wawili waonekana kuwa ni daktari, huku kushoto kuna mwanaume amevaa mabarakoa, naye pia amevaa nguo za mabarasa ya blue . Huku kwingine kuna mwanamke amevaa barakoa pia lakini anavaa nguo tofauti na daktari. Huku mwingine kuna mgonjwa amelazishwa madaktari wakiangalia meno zao.

Hapa kuna mfuriko wa maji huku zikiwa inaonekana ofisi wa serekali au hospitali ya Ahero County Hospital. Huku chini kuna nyumba ndogo zikiwa zimetengenezwa. Barabara huku zikiwa zimejaa maji. Kule zikiwa na mtindo doa na nyasi pia.

Hapa kuna chupa yenye inaonekana na vitu za ndani zikiwa zinaonekana kuna tembe kadhaa zikiwa ndani. Huku juu inaonekana kuwa ni dawa ikiandikwa kwanza easy iron yenye inatumia watu wenye hawana damu au watu wenye hawana damu ya kutosha. Huku chini imeandikwa ninety vegan .

Machafu, watu wawili wakiwa wamevaa nguo kutoka kichwa hadi chini wakivaa barakoa wakisafisha mazingira, huku kwingine kuna watu wawili wenye wamepanda boda boda, hapa kwingine kuna mti yenye inakuanga na mimba, kule kuna nyumba na barabara.

Kuna watu wawili pale mojawapo akiwa anaonekana ni daktari mwenye amevaa barakoa na pia amevaa nguo za nyekundu huku akishika vitu kama meno za illustration na uku kwingine kuna mgonjwa mwenye anaonyeshwa hizo vitu.

Hapa kuna watu kadhaa wanaonekana ni madaktari wanaovaa nguo za usalama. Mmoja wao wote wakiwa wanavaa nguo za barakoa pia wanavaa viatu refu za kutumia wakati wa kunyesha. Huku nyuma kuna mtu mrefu zikiwa zimepandwa na kuna nyasi ndogo ndogo na pia kuna maji ya kunawa mikono pale.

Watu wanne wanaonekana wakiwa wanatembea ndani ya maji. Hiyo maji yakiwa yanaonekana ni kubwa ni kama mafuriko huku kwingine kukiwa na nyasi za majani. huku kwingine mmoja wao amevaa reflector na kofia.

Kuna mti unaoonekana kama umesumbuliwa na ukame, kuna mawe, huku kuna mlima, huku juu kukiwa na samawati kukiwa na mawingu inayonekana kama siku karibu inaeza nyesha kukiwa na dasa.

Hapa kuna watu wawili, mmoja wao wawili hao wote wakiwa wanashika vitu venye onekana kua duara, huku kuna chuma zimewekwa, zikiwa huku kwingine kuna meza, pale kuna mlango, huku nyuma kuna kioo ya kujiangalia, pale inaonekana kua ni mahali pa kufanya.

Watu kadhaa wenye wanaonekana kama daktari wanaovaa koti la maabara wakiwa wamefunga masikio na kibarakoa kichwa pia wamefunga huku kwingine kukiwa na kitanda, huku kwingine kukiwa na teknolojia ya kisasa wakiwa ndani ya chumba.

Hapa kuna msambarati wa moto huku ikiwa inaonekana kuwa inachoma nyumba yenye iko na mabati. Huku dirisha lake zikiwa zinaonekana ni wazi. Huku nyuma kuna miti inachomeka. Huku moto zikiwa zimetoa moshi.

Watu kadhaa mmoja wapo akiwa anonekana kama daktari mwenye amevaa kioo pia amevaa kofia huku akiwa anapeana chanjo kwa mtoto mdogo huku akiwa na mamake huku nyuma kukiwa na maafisa wa polisi.

Mama na mtoto. Huyu mama akiwa ananawa mkono. Hiyo tangi ikiwa imeandikwa UNICEF. Huyu mama amevaa barakoa huku nyuma kukiwa na kibanda kidogo cha hoteli huku kwingine watu wakitembea. Huku chini kukiwa na kikembe cha kumwagia maji.

Hapa kuna chupa ndogo ,ikiwa na rangi ya majani ikiwa imeandikwa iron .Inamanisha kuwa ni dawa yenye inatumiwa kwa kutengeneza damu. Hii ya huku chini imeandikwa mia moja subirini apo chini imeandikwa meltos sabs .

Watu watatu, mmoja wapo akiwa daktari mwenye amevaa barakoa, kioo, huku kuna sanitizer meza, karatasi akiwa ameshika kalamu, amevaa fulana njano huku kuna viti, mifuko, huku kwingine kuna mgonjwa akiwa na mtoto wake akiwa anahudumiwa na daktari.

Hapa kuna watu wawili. Mmoja wapo anaonekana kuwa ni daktari mwenye ameweka kioo kwa shingo pia amevaa nguo za mahabara. Ameshika sindano akitaka kumdunga mgonjwa anayeonekana msichana huku akishika misuli ya mkono.

Watu watatu mmoja wapo anaonekana kama daktari, mmoja mwingine pia akiwa anaonekana kama daktari mwenye amevaa barakoa ameshika sindano huku mwingine akiwa anaonekana mgonjwa mwenye amevaaa kioo amefunga barakoa huku akipewa chanjo kwa.

Hapa kuna machupa kadhaa zinaonekana kuwa ni za dawa. Huku za kwanza inatumiwa kwa na vitamin D3 . Huku kwingine kumeandikwa Bone Restore . Huku kwingine imeandikwa here comes the sun . Huku kwingine ni chupa ingine iko na kifuniko nyeusi na nyekundu na pia imeandikwa kuwa ni MegaFood vitamin 3 .

Hapa kuna vitu kadhaa zinaonekana kuwa ni duara na pia iko na mdomo mrefu kuna vitu zingine nyeusi za kutengeneza vitu, zinaonekana kuwa ni vitu za zamani pia kuna shughuli imewekwa chini kuna mawe au vitu za.

Watu kadhaa wanaonekana kuwa wengi wakiwa upande mmoja huku kwingine kuna mama mwenye amekaa kwa kitanda akiwa na mtoto wake mdogo anayeonekana kuwa ni wa amezaliwa siku karibu. Huku kwingine kuna mmama au mwanamke anayeongea na yeye kwingine kuna mama kama amevaa.

hapa kuna watu wawili mlango ikiwa wazi mmojawapo wa daktari mwenye amevaa neti kwa nywele pia amevaa barakoa na pia amevaa nguo za daktari na pia kuna mgonjwa amevalishwa kioo huku analala , daktari anaonekana kuwa ni daktari wa meno

Watu watatu kila mmoja akiwa amevaa barakoa lakini kuna mmoja amevaa nguo za mapara. Pia anawaogelesha hao wengine huku nyuma yake kunakuwa boxes au saduku za kueka madawa. Pia huku kumeaandikwa UNICEF.

Hapa kuna watu wakadhaa, moja wapo akiwa anaonekana kuwa ni daktari mwenye amevaa nguo za maabara pia amevaa gloves kwa mkono amevaa pia mabarakoa, kuna mgonjwa mwingine huko mbali akiwa amejeruhiwa, anayeonekana kuwa ni mwanamke pia amevaa barakoa hapo mwingine huko nyuma akiwa akiketi chini.

Hapa kuna watu kadhaa mmoja wapo wakiwa wanaonekana kuwa ni daktari mwenye amevaa kioo na pia anaonekana kuwa ni mwanamke amevaa nguo za mapara. Pia ameweka gloves kwa mkono na pia huku kuna mtu mwingine anayeonekana ni mgonjwa mwenye anaangaliwa na machine kwa macho.

Hapa kuna watu watatu. Mmoja wao anaonekana kuwa ni dakitari mwenye amevaa nguo za mahabara pia amevaa kioo huku kwingine kuna mama mwenye amemshika mtoto mwenye amevaa pia kofia huku dakitari akiwa ameshika dawa za chanjo akimpea mtoto.

Hapa kuna watu wawili mmoja wapo akiwa anaonekana akiwa ni mwanaume mwenye amevaa nguo za maabara, amevaa pia, na anaonekana akiwa na mashine yenye akimwangalia mgonjwa wake kwa masikio, hivi kuna mwanamke anayeonekana kama ni mgonjwa mwenye amesonga nywele vizuri.

Mwanamke anayeonekana kuwa ni kipete anayechota maji kutoka paipu yenye zimewekwa kufuli kwa mdomo wake. Huku mtungi yake ni ya ishirini lita huku kuna karai zimewekwa chini. Huku kwingine kuna manguo zimeanikwa pamoja.

Watu wawili kila mmoja akiwa amevaaa kutoka kichwa hadi chini, wamevaa nguo za usalama. Kila mmoja wao ameshika mtungi huyu mwingine ameshika funiko. Huku kwingine kuna mtungi zimewekwa pamoja.

Watu wawili, kila mmoja akiwa amevaa barakoa. Watu wawili hao mmoja wapo ni mtoto huku mwingine akiwa ni mama. Huyo mama akiwa amevaa kofia na fulana huku akinawa mkono kwa kutumia mtungi kubwa lenye limewekwa hapo.

Hapa inaonekana kuwa ni nyumba ya aina ya manyatta yenye haina watu sasa hivi wenye wanakaa. Huku nje kuna miti mirefu zikiwa zina matawi pia kuna mtungi, kuna kitambaa yenye imewekwa kwa juu ya mti, Kuna kiti ndogo cha kukalia.

Hapa kuna watu wawili, mmojawapo anaonekana kuwa ni daktari wa macho mwenye amevaa nguo za maabara mwenye anashika huyu mwingine anayeonekana kuwa ni mgonjwa mwenye anavaa shati. Huku kwingi karibu yake kukiwa na siweji na kituu cha kiteknolojia cha kiafya.

Watu kadhaa wawili wakionekana kama watoto wadogo wenye wanapewa chanjo. Mwenye anapea chanjo anaonekana kama daktari huku mwingine kuna wenye wanaonekana pia wao ni daktari wenye wamefunga hiyo kitu ya daktari, pia kuna kioo, kalamu meza na pia sanitizer imewekwa juu ya meza.

Watu kadhaa wenye wanaonekana kuwa wengi wamekaa chini huku kuna mama anayeangalia sikio upande mwingine juu yake imeandikwa the future akiwa na fulana ya nyeupe huku kuingine kuna daktari wa nywele akiwa anaangalia nywele ya mwanamke au kichwa ya mwanamke.

Watu kadhaa mmoja wapo akiwa anaonekana kuwa akiwa ameshika mtungi kwa mkono mmoja huku mwingine akishika mwingine. Huku akichota maji kutoka tap . Huku mwingine kuna mwanaume akiwa amevaa barakoa na ameshika mtungi moja.

Hapa kuna watu watatu wakiwa wawili wanaonekana kuwa ni daktari. Mmoja wapo akiwa amevaa barakoa pia amefunga neti kwa kichwa, pia ameshika kitu akimdunga kwa mgonjwa amelazwa. Huku daktari mwingine pia ameva kioo na pia ameweka kalamu kwa mfuko.

Watu wawili wenye wanaonekana kama wanashughulikia kazi yao. Kila mmoja amejifunika kutoka kichwa hadi chini. Amevaa viatu za buti, amevaa gloves halafu anashika vitu za sumu halafu ananyosha kwa

Mtu mmoja mwenye anaonekana kuwa amevaa nguo za usalama kutoka kichwa hadi chini. Huku akivaa viatu zenye zimefungwa na pia amevaa gloves , ameshika mitungi za sumu ikiwa anashugulikia mimea.

Watu kadhaa wanaonekana kama maafisa wa askari watatu wengine hao wakiwa na makaratasi zimeandikwa na vitu vya black . Wengine wamevaa kofia, huku chini kunaokana magunia za nyeusi, nyekundu.

Watu kadhaa wakitembe ndani ya mafuriko wa maji. Wawili wanaonekana kama wakitembea kwenye maji huku kukiwa na maporomo za nyumba, kukiwa na randa zenye zimeanguka. Maji zingine maji machafu.

Watu watatu wawili wanaonekana kuwa ni madaktari wenye wamevaa mabarokoa kwa mapua huku wao wanaonekana kuwa ni wasichana. Huku kuna mwingine amelalishwa anaonekana ni kuwa ni mgonjwa anayeumwa na meno huku kwingine kuna sahani zinawekwa vifaa za

Hapa kuna watu kadhaa wakiwa wanabeba kitu kwa mgongo wakiwa wamevaa nguo kutoka kichwa hadi chini. Kuna mmoja anayekuja amevaa nguo nyeuzi pia amevaa pamoja lakini wana wanatembea opposite direction. Kuna shamba kubwa ambalo linaonekana limepandwa.

Watu wawili, mmoja wapo akiwa anaonekana ni kama daktari mwenye amevaa barakoa, amevaa nguo ya maabara, pia anaonekana kuwa akiwa na kalamu anaandika kitu. Huyu mwingine naye anaonekana ni mtoto mdogo mwenye anapewa chanjo, huku ingine kuna mifu.

Mtu mmoja akiwa amekaa chini huku akiwa anakaa kwa zulia. Ameshika kitu kidogo ikiwa inaonekana kuwa ni mkia au wa ng'ombe. Huku kwingine amevaa kutoka shingo hadi chini. Zikiwa ameziweka mawe ndogo ndogo juu ya hiyo zulia.

Hapa kuna watu wawili, mmoja wapo akionekana kuwa ni daktari. Mwenye amefunga mkono vitu vya gloves huku akishika chuma inaonekana kuwa ni ya taa. Pia kuna mgonjwa mwenye amelazwa huku kwa kitanda ya hospitalini akifungua mdomo na daktari kuangalia meno zake.

Hapa kuna watu wawili mmojawapo naona akiwa na hofu au ugonjwa akiwa amelazwa huku chini , akiwa amevaa leso kubwa huyo mwingine anonekana pia mama mwenye anamshika tumbo.

Hapa inaonekana kuwa ni wadi ya hospitali, zikiwa zimejazwa vitanda vya kulaza wagonjwa huku zikiwa zimewekwa magodoro nyeupe huko pia mito ya ni nyeusi huku madirisha zikiwa zimeekwa vitamba.

Watu watatu mmojawapo anayeonekana kamaa mama mwenye amejifungulia. Mwenye watatu akiwa anaonekana mtoto mdogo mwenye amezaliwa sahii mwingine akiwa anaonekaana ni babake. Huku nyuma wakiwa kwa wodi ya hospitali.

Mvua zimenyesha sana huku mafuriko ya maji zikiwa zimejaa. Magari kadhaa huwa yanaonekana kuwa yakizama ndani ya maji huku kwingine inaonekana kuwa magurudumu zao hazionekani huku kwingine kuna magorofa kuna.

Watu kadhaa wenye wanaonekana kama wafanayakazi wa hospitali wakiwa wamekaa kwa duara, mmoja wapo akisimama katikati wengine wakikaaa duara, makiti, viti, hospitali, nyumba ,chumba.

Vitu kadhaa vya kiasili mia au kitu za mila zikiwa zimekusanywa pamoja. Hizi vitu zinakuanga zinawekwa na maziwa, kuna vibembe ndogo za kawaida pale, huku kukiwa na plate au sahani.

Hapa kuna tembe ya aina Azithromycin yenye inayotumiwa na infeksheni ya bacteria huku zimeandikwa AZICIP-miatano. Yani hii lnamaanisha kuwa ni fifty five inamaanisha fivehundrend miligram .

Watu kadhaa, wengi wamekaa chini isipokuwa ni mmoja hawa mbili wanasimama. Kuna mmoja hapa karibu anayeonekana kuwa ni daktari anavaa barakoa pia nguo za maabara. Huku karibu wake kuna mgonjwa au mtuu mwenye amekaa akiwa anaonekana kuwa ni mwanamke.

Watu watatu mmoja wapo akiwa anaonekana ni kama daktari akiwa amevaa barakoa anayeonekana kama ni msichana. Huyo mtu mwingine akiwa anaonekana ni mzee mgonjwa mwenye amevaa pia yeye barakoa na shati. Huku kwingine kuna mkono inaonekana lakini mtu wake haionekani.

Watu wawili mojawapo akiwa anaonekana ni mwanamke wa kiasili cha kiafrika huyu mwingine akiwa anaonekana ni mwanaume wakiasili ya mzungu akiwa amevaa shati na suruali ya jeans huku akiwa ameweka shati chini pia huku kuna gari yenye inakuja.

Watoto wadogo wenye wamekaa chini wanaonekana kama wanasoma. Wamekaa chini kwa dawati huku mbele kuna mtu mwenye amefunga barakoa na huku mbele pia kuna mtoto mdogo anayeonekana kama anafafanua kazi ya mwalimu, amevaa barakoa.

Watu kadhaa wanaonekana kama mojawapo akiwa anonekana daktari mwenye amevaa mavazi ya daktari huku mifuko wameziweka vitabu kila mkoja akiwa ameshika vitu za au karatsi au boxes zenye ziko na colur nyekundu.

Watu wawili mojawapo akiwa anaonekana kuwa ni daktari amevaa nguo za mahabara, pia amevaa barakoa, pia amevaa kitu za kuwakisha au taa, huku akiangalia mama, meno za mama akiwa amekaa chini, pia huyo mama amevaa kofia.

Hapa kuna mtu mwenye anaonekana kuwa ni mgonjwa. Hasa yeye anaonekana ni mwanamke. Yeye ako na shida, kuna mahali zimefungwa kama kichwa, mkono. pia amelala kwa kitanda ya hosi huku mezani kuna kikombe kuna sahani.

Hapa ni duka yenye inaonekana kuwa zikiuza vitu vyenye zikiwa kwa chupa, huku kuna kidebe zikiwa kuna vitu ndani kama unga huku kuna picha zikiwa zimechorwa, nadhani hizo pia zinauzwa ikikuwa kuna meza huku mbele kuna vitu ingine huku kando zikiwa zinaonekana kuwa zimewekwa chupa.

Hapa kuna watu kadhaa, wengi wakiwa wamekaa kwa mstari na kila mmoja akiwa amevaa barakoa. Huku mbele kuna mtu mmoja anayeonekana kuwa ni daktari amevaa riflekta huku ameshika shindano na kumdunga mtu wa kwanza, inaonekana Kuna daktari

Watu kadhaa mojawapo akiwa anaonekana kuwa ni daktari anayepeana chanjo. Kuna mtoto mdogo anayeonekana kuwa yeye amepewa chanjo. Huku kwingine kuna mzee akiwa amevaa barakoa. Kule nyuma kuna mmama ameshika mtoto.

Watu watatu mojawapo akionekana kuwa ni dakatari mwenye amevaa nguo za maabara huku akishika sindano. Huku mkono mwingine akiwa anashika katoni huku mwingine ni mzazi akiwa na mtoto wake. Huyo mzazi akiwa amevaa barakoa, huyo daktari anampea.

Kuna mtu anaonekana kuwa anavaa baneni nyeupe huku ndani anavaa shati na pia inaonekana ni kenye ni suruali yake. Huku akiwa anapanga dawa, dawa hiyo inaonekana kuwa ni syrups au unaweza kunywa au ni za damu.

kuna mporomoko wa lami inayosababishwa na maji huku watu wa kijiji wanatembea bila kutumia gari lao huku kwingie kuna mti na posti ya stima mchanga imebebwa na maji huku kwingine watu wengine wakiwa na mali zao.

Watu kadhaa wenye wamevaa nguo za maabara pia kuna vitu zingine wameziwekea kichwa inayoonekana kuwa ni taa. Pia wameshika kitu, karatasi zimewekwa juu ya meza na pia kuna mitungi ndogo zimewekwa.

Watu wawili wanaokaa pamoja wakizungumzana ana kwa ana. Mojawapo anaonekana kuwa ni daktari mwenye amevaa barakoa na pia amevaa reflector . Karibu yao kuna chupa kadogo kimewekwa sanitizer .

Hapa kuna mmama anayeonekan au mwanamke anayekona kuwa ni daktari amevaa kitu kwa shingo inaonekana kuwa ni kitambulisho chake. Huku kwingine kuna camera imewekwa huku mmama akiwa anategeneza sindano huku kwingine mwingine amevaa reflector na pia mabarakoa.

Watu kadhaa wenye wanaoonekana kama wafanyikazi wa hospitali, wakiwa wanatoa chanjo, wakiwa wanampea mtoto mdogo, huyu mama akiwa amekaa, amemshika na blanketi, huku nyuma kukiwa na meza, kukiwa na vitu za kuweka uchafu, na watu kadhaa huku wakiwa na barakoa.

Watu wanne wawili wakikaa kando mojawapo akiwa amevaa barakoa na mama amevaa fulana na leso. Huku wengine wakinawa mkono kutoka mtungi yenye inatirika maji. Huyo wao ni wote wamevaa barakoa. Huku nyuma kuna mimea.

watu kadhaa mmojawapo akiwa anaonekana kama ni mtoto mwenye anapakiwa rangi ya kalamu kidole au kucha za mkono ile kidole ndogo. Huyo mtoto anaonekana kama amepewa chanjo hao watu wengine wakiwa wanajaribu kupata.

Hapa kuna ngamia kubwa ndiye amefungwa na kakitu kwa mabegu. wanaonekana kuwa amekufa amelala na sielewi lakini huku kuko na mchanga, kuko na ukame na vitu vingine zikiwa zimezunguka karibu na

Watu kadhaa, mojawapo wakiwa anaonekana kama mgonjwa mwenye amevaa barokoa, kioo, huku mwingine akiwa ameshika sindano akimdunga. Huku mzuri anayeonekana kama daktari amevaa koti na pia amevaa skati. Huyu mwenye anakaa akiwa amevaa fulana na vi.

Watu wawili moja wapo anaonekana kuwa ni dakatari mwenye amefunga neti kwa nywele, amevaa kioo, amevaa barakoa na pia amevaa nguo ya maabara. Pia huyu mwingine akionekana kuwa ni mgonjwa anayeumwa na meno.

Hapa kuna mtu mwenye amevaa kutoka kichwa hadi chini nguo anayeonekana kuwa nguo za wasalamu na pia huku nyuma yake kuna sanduku za boxes zimewekwa vitu huku kwengine kuna chuma hapo kuna mtungi ndoo ndoo zikiwa zimewekwa vitu, kuna moja yenye inaonekana ikiwa imewekwa maji ya aina.

Hapa kuna vitu kadhaa zenye zimetengenezwa kutoka kwa mti. Inaonekana kama sufuria huku ndani ikiwa inatoa moshi na pia kuna vitu za kuvaa kwa shingo. Hizi vitu inaonekana kuwa ni za kimila za zamani zinazotumika na watu wa kiafrika.

Hapa kuna mtu mmoja anayeonekana kuwa ni daktari, amevaa kioo kwa macho. Pia amevaa kitu kwa mkono akishika kalamu na kuandika kwa karatasi. Huku kuna tembe na kuna mashini ya kupima blood pressure .

Maji yamejaa kila mahali. Mvua yamesababisha mafuriko. Kuna mtu mwenye anaedesha gari za mkono kwa ndani ya maji mwenye ameshika jaba kwa mdomo. Huku kwingine kuna gari ya kubeba wagonjwa huku kwingine kuna gari zimepangwa kwa.

Watu wawili mojawapo akiwa ameweka barakoa na pia ameshika maikrofoni ya kutoa sauti. Huyu mwingine anaonekana ni kuwa mmama mwenye ameweka leso ameweka kitambaa kwa mabega huku kuna mtu mwingine anatazama hao watu.

watu kadhaa wenye wanaonekana kama wako wodi ya hospitali. Mmoja wapo akiwa mama mzee akiwa anashughulika na mtoto mwingine mama ambaye huku nyuma akiwa na kitanda mimba huku kukiwa na kitanda, meza, Tv.

Hapa kuna watatu mmoja wapo akiwa anaonekana kuwa ni dakatari mwenye amefunga neti kwa kichwa. Pia amevaa barakoa na kioo huku kwingine akiwa mkono ameshika sindano. Kuna mtoto mdogo anayetaka kudungwa akiwa na mamake huku amekaa kwa kiti.

Hapa kuna watu wawili wanaonekana wote ni wamama. Mojawapo ameshika kiatu, pia amevaa, amefunga nywele huku kwingine kuna TV , kuna televisheni. Pia kuna nguo zimewekwa mahali, huku chini kuna kitanda pia kuna kikapu kubwa.

Hapa kuna watu kadhaa, mojawapo akiwa anaonekana ni mgonjwa maututi sana akiwa kwa kitanda , huku kuna madaktari mawili mojawapo wakiwa wanaangalia masaa huku mwingine akiwa amevaa barakoa anamwekea ka paipu ndogo kwa mdomo.

Hapa kuna watu kadhaa nyuma yao kuna tenda lililotengenezwa huku wawili ni daktari mmoja wao anaonekana kuwa ni mgonjwa anayeumwa na meno. Huku kwingine wanaonekana wakiangalia upande mwingine huku kuna mmoja amevaa fulana nyeupe.

Hapa kuna debe kidogo ikiwa imefunikwa ina rangi nyeupe huku kuna rangi nyeusi imeandikwa jina ipion bruffen na huwa inatumiwa kutoa maumivu ya kichwa pamoja na ugonjwa ya.

Watu kadhaa wenye wanazunguka kwa magari yenye gari yenye imeingia ajali. Mojawapo huyo karibu amevaa shati au fulana nyekundu hao wengine wakiwa wanashughulikia kwa gari kubwa la kubeba.

Hapa kuna machupa kadhaa. Mojawapo ikika rangi nyeupe, huku zingine zina rangi nyekundu. Huku moja huku mbele hiki ya kushoto ikiwa imeandikwa calcium 500 mg , huku imelipa pure calcium . Huku kwingine imeandikwa Mykind .

Watu kadhaa, wengi wakiwa wanavaa barakoa. Hapa mbele kuna mama mwenye ako na mwili kubwa na kuna mwenye amekaa chini ana mwili ndogo hawa ameshika karatasi. Huyu mwenye anaonekana kuwa ni mkubwa au wa mwili mkubwa ako na sindano huku akimdunga huyu mama mslim

Chumba kubwa lenye rangi nyeusi kuta zimewakishwa huku kuna kochi, kitini viwili, meza , mimea huku watu wawili wenye wameficha mwili yote kuanzia kichwa hadi chini pia wamevaa gloves wenye wanasafisha kutumia sumu.

Watu kadhaa wengi wakionekana kuwa wanafanya kazi kwa afya au hospitali wakiwa wamevaa barakoa, pia wamevaa nguo za maabara uku wawili wakiwa na suruali nyeusi na mmoja akiwa na shati nyeusi. Huku kwingine kuna vitanda za kulalisha watu.

Watu kadhaa wengi wakiwa wanaonekana kama wagonjwa wamepanga mstari. Mwingine huku akiwa anaonekana ni daktari mwenye amevaa shati bluu na suruali bluu akiwa akiwa ameshika sindano akiwa anamtaka kumdunga ama kumpea mtoto mdogo chanjo.

Watu wawili mmojawapo akiwa ameziweka mikono zake ndani ya kitu huku kukiwa na kiti. Huyo anayekuwa ameweka mikono vitu anakaa ni mgonjwa akiwa anatabasamu akiwa na amekalia kwa meza.

Mtu mmoja mwenye anaonekana kuwa yeye ni daktari mwenye anavaa nywele neti akiwa anavaa barakoa kwa mapua huku kwingine mwili akivaa nguo za maabara huku anaonekana kuwa anapanga dawa za kukunywa.

Mwalimu, dawati na wanafunzi kadhaa wanaosomeshwa na mwalimu huku pia kikiwa kimefungwa na karatasi iliyoandikwa na matangazo huku madirisha zikiwa zimefunguliwa zikiwa wazi, huku nyuma kukiwa na ubao za nyekundu.

Hapa inaonekana kuwa ni hopsitali huku mojawapo mwenye amevaa hijabu anayedungwa na sindano na daktari huku kwingine kunayeonekana mwenye amevaa barakoa pia amevaa kofia. Kule nyuma pia kunaonekana kuwa ni daktari.

Watu wawili kuna mnyama anaonekana kama ng'ombe mwenye ako na pembe mbili kubwa akiwa inaonekana ni kama amekufa huku kwingine kukiwa na mawe huku kwingine kukiwa na mti mrefu mwenye inaonekana imesumbuliwa na ukame,

Watu kadhaa ambao hawajulikani vizuri vile wanakaa lakini kuna mmoja karibu wetu anayeonekana kuwa ni daktari mwenye ameshika sindano anayetaka kumbeba chanjo mtoto mdogo mwenye ako na mamake pia.

Hapa kuna mkono mbili inayoonyesha kuwa kuna mtu, watu wawili tofauti. Mojawapo akiwa amefugwa na kitu kwa mkono huku kwingine huyo daktari akiwa amevaa saa pia amevaa nguo za mahabara. Huku chini kuna meza imewekwa kitambaa.

Watoto wawilki mojawapo akiwa anaonekana kama msichana mwenye amevaa sketi na pia shati huku mwingine wakinawa mkono kutoka penye zimewekwa maji zikiwa zimewekwa tu pamoja. Huku nyuma kioo kinaonekana na madarasa au glasi za madarsa ya shule.

Gari kubwa la kubeba mafuta ya petroli ikichomeka. Watu kadhaa wakizunguka, mmoja wapo akiwa na pipe ya maji akiwa anazima moto, huyu huku kwingine watu wanarekodi, moshi ikipanda juu miti.

Watu wanne mmoja wao akionekana ni kuwa daktari wa meno. Mwingine akishughulikiwa na huyo daktari akiangalia meno yake. Daktari anavaa gloves ,saa na barakoa. Wengine wakiwa kwa mstari wakiongoja kuhudumiwa.

Hodi ya hosipitali inayokuwa na vitanda vingi, zikiwa na watu wachache. Mojawapo akiwa daktari mwenye amevaa barakoa, kioo cha macho, pia akiweka kitambulisho chake kwa mfuko akishughulika na mgonjwa mwenye anavaa shati akiwa na kitamba huku kwa mapafu.

Muuguzi mwenye ako na mtoto amevaa gloves , amevaa tishati za blue, mtoto akiwa na kitambaa cha nyeupe na kadhalika.

Mwanaume mwenye anasimama akiwa na fulana ya njano suruali ya buluu mama akiwa anakaa chini kwa kiti akimpea chanjo ndani ya msuli mama akiwa anakaa kiasili ya kimaasai.

Friji inayobeba dawa za chanjo. Watu watatu, wawili wakiwa wanawake na mmoja akiwa mtoto, mwanamke mmoja akiwa ni daktari akimdunga mtoto akimpea chanjo.

Maafisa wa hospitali wengi wakivaa barakoa, watu wengine wa media wengine wakipiga chembe wengine wakiwa wamevaa gloves wengine wamevaa fulana nyeupe, wengine wamevaa trouser nyeusi, maafisa wa polisi.

Watu kadhaa wenye wamekaa chini na mojawapo akiwa anasimama. Mjengo, mlima, miti, nyasi, watu wakiwa wakikaa chini wakitazama huyu mwenye anasimama akitoa hotuba.

Chupa ndogo ya glasi zimefunikwa zikiwa ni dawa ya chanjo ya surua. Kwa pale chupa imeandikwa MMR yaani inamaanisha measles, mumps and rubella vaccines .

Wodi za hospitali zikiwa zimejaa wagonjwa kadhaa mmoja wapo akiumia miguu hapo karibu na magoti zikitoa damu, amefunga leso kwa matako.

Wodi ya hospitali inayo watoto, kitanda, wataalam wa afya, mmoja akihudumia mtoto mchanga. Ni kubeta mlango

Mteremko wa maji inayonekana kama mto, mti mtu akiwa juu ya piki piki inayobeba mitungi ndogo ndogo inayo onekana kama maziwa, mwingine akivaa suruali nyeusi.

Watu watatu wawili wakionekana kama madaktari mmoja mwingine akionekana kama mgonjwa anayetoa makamasi kwa mapua anayedungwa na sindano kwa misuli.

Watu wanne watatu wakikaa kama wanawake, watatu wengine wakikaa kama madaktari wanao safisha maskio ya mwanamke mwingine mwenye amelala, amelazwa kwenye hospitalini.

Tembe la dawa, katoni za dawa zenye zimeandikwa Azomax 500 Azithromycin 6 film coated tablets, broad spectrum antibiotic inayomaanisha inatumika kwa kutibu ugonjwa za kibakteria.